Mkono unaoshikilia noti ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyotumika mwaka wa 2019. Noti imekunjwa na kushikiliwa katikati ya vidole. Kushoto inaonyesha nambari 1000. Picha iliyochorwa kwenye noti iko pamoja na mchoro wa KICC, rangi yenyewe ni kijivu.

Tangazo ya bima la Moto insurance inayopeanwa na letshego ,humo ndani kuna kioo cha pembeni inayoonyesha msafara wa magari iliyowasha mataa, kwenye tangazo linasema ni haraka nyepesi linaamimika na nafuu, pia linapeana Sababu ya kutumia bima hii ambayo ni huduma za hadithi ufikiaje rahisi msaada ya barabarani, hapa kuhudumia kuhakikisha wa upya na mwisho kabisaa limeandikwa na sanlam.

Magari yenye rangi tofauti na yenye muundo sawia liko kwenye jumba la mauzo. Jumba hili limeundwa kwa glasi sehemu kubwa. Kuna mapokezi ambalo lina meza na vitu kadhaa, tarakilishi na menginevyo.

Watu wawili wamesimama wamevalia mavazi rasmi, mmoja koti nyesusi na shati rasmi nyeupe. Mwengine ni koti nyeusi yenye bamba nyeupe na makucha zimepakwa rangi nyekundu. Anaonekana ni mzungu akimpokeza mwenzake ambaye ni mwafrika ufunguo wa gari la kusambaza moja kwa moja.

Huku ni soko huru, wauzaji wametandika bidhaa mbalimbali sokoni. Mwanamke aliyevalia suruali ya jeans ameinama sokoni ili kuchagua bidhaa zinazouzwa na mwanamke mwenzake aliyekaa chini. Kuna bidhaa za nyumba kama vile matunda na mengine. Kuna mzee kando yake anatazama bidhaa hizo. Pia watu kadhaa wanaonekana sokoni wakitembea na wengine wakiuza.

Hizi ni aina za matunda zilizotandikwa chini kwenye karatasi hili kuuziwa wateja. Matunda hizi ni kama machungwa, parachichi, mahembe, kiwano au parachichi mwitu na pia kuna makaratasi za kufungiwa na mkebe wa zesta.

Soko ya nyanya kwenye taoni. Hapa nyanya yaliyoiva yamewekwa kwenye kreti zilizoundwa na mbao na zimepangwa vizuri. Mwanaume mmoja aliyevalia shati za rangi na suruali nyeusi anaonekana kuzipanga. Hapo pia wanaume wengine wanaonekana wamesimama, wengine wanakalia kreti na kutembea humo. Pia kuna malori na pick-ups ishara ya kuwa ubebabji wa nyanya mahali hapa ni pa biashara na wauzaji hutoa hapo nyanya za kuuza.

Magari haya yenye muundo sawa yamepangwa kwenye ustadi kwenye maonyesho ya mauzo. Magari tatu za kwanza ni ya rangi nyeupe mbili zinazofuata ni nyeusi na mbili zingine ni samawati.

Watu wawili wameketi ofisini mmoja akiwa upande mwingine ilhali mwenzake akiwa upande wa pili, mezani kuna faili ambalo limewekwa kwa uwazi, juu yake kukiwa na kalamu na gari la kucheza huku wakipokezana ufunguo mezani.

Magari yenye muundo tofauti na rangi tofauti yako maegeshoni kwenye kipande cha shamba ambacho kimetengwa kwenye nyasi nzuri na kando yake kuna miti zilizo pandwa.

Sokoni kuna bidhaa nyingi ya matumizi jikoni kama ndizi, machungwa, viazi na aina zingine. Zimepangwa kwa ustadi baada ya kutandikwa chini wauzaji wengine wanaonekana wameketi kando ya bidhaa hizo kila mtu akichunga yake sokoni wengine wakiwa wamesimama huku pia kuna wanunuzi kila mtu anaonekana akiwa na shughuli.

Hili ni gari la aina ya Nisan ambalo kwa kawaida ubeba abiria kumi na wanee. Limesimamishwa kwenye maegesho iliyo tengeneswakwa mawe madogo meusi. Lina Bamba lanamba manjano lenye namba ya usajili KCN 709X. Mbele yake kwa umbali Kuna gari ndogo pia maegeshoni. Mandhari hapa ni pazuri kuna miti na wiya ya stima na ua nzuri.

Mtu anavishikilia na kuhesabu bunda la noti ya shilingi elfu Moja ya kitambo ya Kenya ambayo ilikuwa inatumika hadi mwaka wa elfu mbili kumi na tisa kabla ya serikali kutoa ushairi wa noti mpya ya kisasa.

Sarafu nyingi ya shilingi ishirini na kumi mtawalia. Hizi huwa zilianza kutumika mwaka wa elfu mbili na kumi na nane na liko na nembo ya taifa la Kenya na rangi mbili tofauti.

Hili ni bango la bima ya matibabu ya CoverBora ambayo hupeanwa na Jubilee Insurance . Kuna maelezo ya umuhimu kama pesa ya daktari, kuangaliwa, dawa, mtaalamu maalum, upasuaji wa siku moja na pia nambari ya simu na barua pepe.

Hili ni bango la CIC Family Medisure ambalo hupatia familia nchini Kenya ulinzi wa fedha kwa minajili ya huduma ya afya. Mwanaume anaonekana kushikilia tarakilishi kwenye paja lake, mwanamke akishikilia mtoto ambaye amenyoosha mkono kuashiria tarakilishi. Wote nyuso zao zikiwa na tabasamu.

Posta ya bima ya gari ya kibinafsi ya Adlan Insurance Agency ina malipo ya elfu moja shilingi ya Kenya kwa mwezi na mwaka mzima ni shilingi elfu tano. Kuna mahali pa kujaza maelezo ya kibinafsi. Iko na nambari ya simu, nambari ya WhatsApp na pia mahali pa kuchanganua misimbo ya QR.

Tangazo la bima la afya jubilii niyoguza pimo ya kabobora iliyohundwa mahususi kwa wale wanahitaji huduma ya wagonjwa waliolazwa hospitalini garama bei ni elifu sita na mia mbili kwa mwaka nzima, manufaa yake ni ufuniko ya uzazi pamoja ya uzowevu ya mwisho.

Noti ya kitambo ya shillingi elfu moja ya Kenya, ambayo ilikua inatumika kabla ya noti mpya kutengenezwa, na banki kuu ya Kenya mwaka wa elfu mbili kumi na tisa.

Huu ni soko ya bidhaa ya matumizi ya nyumbani bidhaa hizi ni za aina nyingi Kuna matunda, maembe, ndizi ambazo zimefungiwa juu kwa soko na kadhalika pia Kuna wauzaji na wanunuzi .

Malapa mbali mbali ya plastiki imewekwa kwa maonyesho ya soko huru, malapa haya yana muundo tofauti kwa rangi na ukubwa, kati ya rangi hizo ni kama samawati, kijani kibichi, nyeusi manjano na mengine, malapa hayo yamewekwa kwenye meza ya kubahatisha iliyoundwa na gunia, zimewekwa kwenye mrundiko ishara kuwa ni za mitumba, kwenye mazingira kuna pia nguo na bidhaa zingine.

Hii ni risiti ya serikali ya kenya inayopeanwa kupitia e-citizen kwa kazi inayopeanwa na idara ya upelelezi wa jinai, imeandikwa nakala ya serikali na kuwekwa alama ya kullipwa. Iko na nambari ya maombi, nambari ya kumbukumbu ya pili, tarehe, jina ya taasisi, anwani na tovuti.